Shamba hili liko na ndizi mingi ambazo zinakaa zimetosha kuvuniwa zingine na zingine bado na mwenye shamba enyewe ametayarisha shamba lake vizuri ili apate zao mema wakati wa badaye.

Kwenye hili picha naona kuna watu wawili ambao mmoja wao ameshika ng'ombe na mwingine nikama ameshika geji ya maji na inakaa nikama wanatibu ng'ombe hii.

Wakulima hawa wawili wamebeba mtungi ya maziwa na ni kama wameleta kwenye kiwanda ili ipimiwe na kufanyiwa vipimo zingine na kuna mashini ingine hapo kando yao.